Dawa ya kutibu mbwa inewekwa kwenye kifungashio cha boksi, juu yake kumewekwa picha, kumeandikwa ujazo na maelekezo yakutumia. Inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Dawa ya kutibu mifugo imewekwa kwenye kifungashio cha chupa na kufunikwa. Nje ya kifungashio kumeandikwa jina, ujazo pamoja na maelekezo ya kutumia. Inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Bidhaa za mifugo zinauzwa katika duka la bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama zimewekwa katika vifungashio vya aina tofauti tofauti zilizowekwa picha kiasi pamoja na maelezo ya kutumia, muuzaji amesimama akisubiria wateja.

Dawa ya kutibu mifugo imewekwa kwenye kifungashio cha chupa na kufunikwa. Nje ya kifungashio kumewekwa picha ya mnyama, kumeandikwa ujazo na maelekezo ya kutumia. Inapatikana kwenye maduka ya bidhaaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Bidhaa za wanyama zinauzwa katika duka la kilimo, mifugo na dawa za wanyama. Muuzaji amesimama ndani, kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Zimehifadhiwa katika vifungashio vya aina tofautitofauti.

Dawa kwa ajili ya kutibu mifugo zinauzwa katika duka la bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama. Zimewekwa katika vifungashio tofautitofauti na kupangiliwa kwenye makabati ya wazi.

Dawa ya kutibu mifugo imewekwa kwenye kifungashio cha boksi; juu yake kumechorwa picha, kiasi, pamoja na maelezo ya kutumia. Inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo, na dawa za wanyama.

Dawa ya kutibu mifugo imewekwa kwenye kifungashio cha boksi kwa nje ya kifungashio kumewekwa picha ya mnyama, kumeandikwa ujazo na maelekezo ya kutumia inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Dawa ya kutibu wanyama imewekwa katika kifungashio cha boksi, juu yake imeandikwa jina, kiasi pamoja na maelekezo ya kutumia, inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo pamoja na dawa za wanyama.

Aina mbalimbali za dawa zinauzwa katika duka la bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama, wamebandika picha na kuweka vipeperushi vinavyotoa maelezo mbalimbali madaktari wa mifugo wanatoa ushauri kwa wafugaji .

Dawa ya kutibu wanyama imewekwa kwenye kifungashio cha boksi. Juu ya kifungashio kumeandikwa jina, kiasi, pamoja na maelekezo ya kutumia. Inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo, na dawa za wanyama.

Mashine inatumika kubeba chakula cha mifugo, na kuvipangilia kwenye eneo la kuhifadhia. Dereva anaendesha mashine amevaa barakoa pamoja na kofia ngumu, ni kiwanda kinachotumika kuzalisha bidhaa za kilimo mifugo na dawa za wanyama.

Dawa ya kutibu mifugo imewekwa kwenye kifungasho cha chupa na kufunikwa, nje ya kifungashio kumeandikwa jina, ujazo pamoja na namna ya kutumia, inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Dawa ya kutibu mifugo imewekwa kwenye kifungashio cha boksi. Nje ya kifungashio kumeandikwa jina, kiasi, pamoja na aina za wanyama wanaotakiwa kutibiwa. Inapatikana kwenye maduka ya bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama.

Kabichi zimepandwa katika sehemu ya shamba zimeota vizuri na zimestawi, wakulima wawili wanapanda mbogamboga katika bustani ndogo. Zao la biashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kupata kipato.

Nyanya zimepandwa kwenye mifuko aina ya viroba, zimekomaa baadhi zimeiva na nyingine bado ni mbichi. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa, na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima wameyavuna mahindi shambani wameyakusanya mafungumafungu, na wanayaondoa maganda ikiwa ni moja wapo ya mchakato wa kuyaandaa ili waweze kuyauza. Kilimo cha biashara ni mahususi kwa ajili ya kuuza mazao na kupata kipato.

Wakulima wawili wanawake wanavuna zao la kawaha shambani, zime komaa na zime stawi vizuri. Zao la kibiashara huwa ni mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato

Pilipili zimelimwa kwa wingi shambani zimekomaa na tayari mkulima amezivuna, ameziweka kwenye toroli kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kwa mauzo. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuzwa na kupata kipato.

Wakulima wawili wanaume wamevuna mikungu ya ndizi shambani na wameipangilia kwa mstari, na wamesimama pembeni yake wakisubiria kuipeleka sokoni kwa mauzo, zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wamevuna kahawa, wameajiri wafanyakazi wanaozichambua ili kuondoa takataka, kisha zitapelekwa kiwandani kuchakatwa na kuuzwa. Zao la biashara hulimwa kwa madhumini ya kuuzwa na kupata kipato.

Mkulima mwanaume amevuna kabichi shambani aemezipangilia kwa embeni ya barabara, na anasubiria kuzisafirisha kuzipeleka sokoni. Zao la biashara huwa ni mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wamepanda nyanya kwenye mifuko aina ya viroba. Zimekomaa na baadhi zimeiva na nyingine bado ni mbichi. Wanazifunga juu kwa kamba ili kuzipa usaidizi zisianguke. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuzwa na kupata kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani, wameweka kwenye viroba na kuvishona vizuri kwa juu, kisha wamevisimamisha mahali pamoja. Wanatarajia kuvipakia kwenye gari ili, kuvipeleka sokoni kwa mauzo. Zao la biashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza, na kupata kipato.

Wafanyabiashara wanauza mananasi pembezoni mwa barabara, yanavutia ni makubwa na baadhi ya wateja wana nunua. Zao la biashara hulimwa mahususi na kwa ajili kuuza na kupata kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani na wamevikusanya eneo moja. Wanavichambua na kuweka kwenye matenga ili kuvipeleka sokoni. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Mahindi yamepandwa katika seemu ya shamba yamestawi, yamezaa lakini bado hayajakomaa, mkulima amesimama anakagua, zao la biashara hulimwa mahususi kwaajili ya kuuzwa na kupata kipato

Nyanya zimepandwa kwa mstari na katika sehemu ya shamba na zimeanza kuzaa lakini bado hazijazaa, mipira ya maji imelazwa pembeni mwa miche kwaajili ya umwagiliaji, wakulima ,wawili wamekata shambani na Mmoja ameshukilia nyanya na mwingine anatoka maelekezo. Zao la kibiashara hulimwa kwa husisi kwaajili ya kuuza mazao na kupata kipato .

Wakulima wanatembelea shamba waliolima vitunguu pamoja mazao mengine, mipira ya maji imelazwa katika ya mishe kwa ajili ya umwagiliaji. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya biashara kuuza na kupata kipato.

Migomba ya ndizi imepandwa shambani, baadhi zimezaa na mkulima amefungia mifuko ya nailoni kwenye mikungu ya ndizi. Zao la biashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wanawake wanavuna viazi shambani na wameviweka mafungumafungu ili kuwasaidia kuweza kuvikusanya. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumini ya kuuza na kupata kipato.

Nyanya zimepandwa kwenye matuta; tayari zimekomaa, baadhi ni mbichi, nyingine zimeiva tayari kwa kuchumwa ili kupelekwa sokoni. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wamevuna nyanya kwa wingi shambani wameziweka kwenye matenga na kuzipangilia katika eneo la wazi, wakisubiri kuzipeleka sokoni kwa mauzo. Zao la biashara hulimwa mahususi kwa madhumuni ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wanavuna mahindi na wanayaweka kwenye vikapu, kwa ajili ya kubebea na kupeleka sehemu ya kukusanya, tayari kwa kusafirisha na kupeleka sokoni. Kilimo cha biashara, ni mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wameweka mazao yao kwenye matenga na wanayapima kwenye mzani ulioning'inizwa kwenye mti. Zao la biashara ni mahususi kwa ajili ya kuuza na kuweza kupata kipato.

Matikiti yamelimwa katika shamba kubwa. Yamekomaa na mkulima anavuna kisha amekusanya kwenye eneo moja ili kuyapeleka sokoni. Zao la biashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupata kipato.

Mkulima amevuna mazao ameyaweka kwenye matenga na ameyapangilia akisubiri kuyasafirisha, kupeleka sokoni. Zao la biashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Aina mbalimbali za mbogamboga, zimepandwa katika sehemu ya shamba, baadhi zimewekewa miti, ili kuzipa usaidizi zisiweze kudondoka. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza mazao na kuweza kupata kipato.

Migomba ya ndizi imepandwa katika sehemu ya shamba kubwa, tayari zimezaa lakini bado hazijakoma, upo uwazi kati ya shina na shina kwa ajili ya kuweza kuzisaidia kuota vizuri. Zao la kibiashara, hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupatia kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani, wamevijimbua kwa kutumia mashine ya kuvunia na wanavibeba kwa ndoo na matenga ili kuvipakia kwenye gari tayari kwa kupelekwa sokoni. Zao la kibiashara hulimwa mahususi kwaajili ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani wameviweka kwenye viroba na kuvishona vizuri kisha kuvipangilia pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kuviuza ,zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Nyanya zimepandwa kwa mstari kwenye mifuko ya viroba tayari zimekomaa na baadhi zimeiva na nyingine bado ni mbichi. Zao la kibiashara linalimwa mahususi kwaajilili ya kupata kipato pale linapouzwa .

Mapapai yamelimwa kwenye matuta na kwa mistari iliyonyooka. Yamezaa kwa wingi na mkulima ameshikilia baadhi mkononi. Ni kilimo cha biashara ambacho ni mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Nyanya zilizoiva vizuri zimevunwa zimewekwa kwenye matenga na kupangiliwa sehemu moja, baadhi bado ni mbichi na zimeachwa kwenye miche yake. Zao la kibiashara hulimwa kwa madhumuni ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wanavuna kahawa na wanaweka kwenye kibebeo, kwa ajili ya kupeleka sehemu ya kuzikusanyia, kwa maandalizi ya kuzichakata na kuzipeleka sokoni kwa mauzo. Zao la kibiashara linalimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Wakulima wanachomeka miti kwenye ndizi zilizokomaa, zilizolimwa katika shamba kubwa ili kuzipa usaidizi zisiweze kudondoka, ni zao la kibiashara lililolimwa, kwaajili ya kumsaidia mkulima kupata kipato.

Mkulima mwanamke, amevuna mahindi yake, baadhi emeyashikilia mkononi, mengine ameyaanika ili yakauke, ayapukuchue na kuyauza. Kilimo cha biashara hulimwa kwa ajili ya kuuza mazao na kupata kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani na kuviweka kwenye matenga, kisha wamepumzika wakisubiria usafiri wa kuvipeleka sokoni, zao la kibiashara hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza na kumpatia mkulima kipato.

Mwanamke aliyevaa suruali ya rangi nyeusi na blauzi nyekundu akiwa amekaa kwenye kigoda akituonyesha nyanya zilizoiva kwa wingi zikiwa zimepangwa ndani ya vyombo tofauti kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Miche ya mazao imepandwa kwa mstari katika sehemu ya shamba, mipira ya maji imelazwa pembeni ya mimea kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo huwa ni mahususi kwa ajili ya kupata chakula na kuuza kwa ajili ya kupata kipato.

Wakulima wamevuna nyanya kwa wingi shambani, na wameziweka kwenye matenga kwa ajili ya kuwarahisishia kubeba na kuzipeleka sokoni. Kilimo huwa ni mahususi kwa ajili ya kupata chakula na kuuza ili kupata kipato.

Nyanya zimepandwa katika viriba shambani, tayari zimekomaa baadhi ni mbichi na nyingine zimeiva. Mkulima anachuma nyanya zilizoiva. Kilimo kinachomsaidia kupata chakula na nyingine kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Mbogamboga zimepandwa kwa mstari katika matuta makubwa. Mipira ya maji imelazwa pembeni ya miche kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo huwa ni mahususi kwa ajili ya kupanda mazao na kuuza kwa ajili ya kupata kipato, na mengine kwa ajili ya kupata chakula.

Vitunguu vimepandwa katika sehemu ya shamba, mipira ya maji imelazwa pembeni mwa mashina kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo huwa ni kwa ajili ya kupanda mazao ya chakula na kuuza ili kupata kipato.

Wakulima wamevuna viazi shambani na wameweka kwenye mafungu mafungu ili kuwarahisihishia kukusanya. Kilimo ni kwa madhumuni ya kupata mazao kwa ajili ya chakula na kuuza ili kujipatia kipato.

Mkulima amevuna baadhi ya matikiti shambani, na ameyakusanya sehemu moja, yamestawi. Ni makubwa na amekata limoja na amelishikilia. Kilimo hulimwa kwa madhumuni ya kupata chakula na kuuzwa kwa ajili ya kupata kipato.

Wakulima wanapanda mbegu katika bustani iliyotengenezwa juu ya kichanja, wanatumia mikono kutengeneza mistari ya kupanda. Kilimo ni mahususi kwa ajili ya kupata chakula na kuuza mazao kwa ajili ya kupata kipato.

Wakulima wawili wanawake wamepanda mbogamboga katika mifuko aina ya viroba. Zimekomaa na zipo tayari kwa kuchumwa. Kilimo kinachowasaidia kwa ajili ya kupata chakula na kuuza ili kupata kipato.

Matuta yameandaliwa shambani kwa ajili ya kupanda mazao, mipira ya maji imelazwa juu yake kwa ajili ya umwagiliaji, kilimo kinamsaidia mkulima kupanda mazao kwa ajili ya kupata chakula na kuuza ili kujipatia kipato.

Mkulima amevuna kabichi shambani, amezikusanya na kuzipangilia kwenye eneo moja. Wakulima hupanda mazao kwa madhumuni ya kutumia kama chakula kwenye familia, pamoja na kuuza sokoni rejareja ama kwa jumla.

Wakulima wanavuna maembe na kuyaweka kwenye matenga, ili kuyapeleka sehemu ya kuyakusanyia na kuyabeba kupeleka sokoni. Ni kilimo ambacho kinamsaidia mkulima kupata kipato pale anapoouza, lakini na kwa ajili ya chakula.

Mkulima amepanda nyanya nyingi katika viroba, chache hazijaiva nyingi zimekomaa na zipo tayari kwa kuchumwa na kupelekwa sokoni. Anaweza mkulima kuzitumia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani lakini pia na kuuza ili kuweza kupata kipato.

Migomba imepandwa na mkulima katika sehemu ya shamba. Imezaa ndizi na zimekomaa na zipo tayari kwa kuvunwa. Kilimo kinamsaidia kwa ajili ya kupata chakula na kuuza kwa ajili ya kupata kipato.

Mapapai yamepandwa katika sehemu ya shamba kubwa kwa mistari iliyonyooka, yamezaa kwa wingi lakini bado hajaiva. Kilimo kwaajili ya kumsaidia mkulima kupata chakula, na kuuza ili kuweza kupata kipato.

Mboga mboga zimepandwa kwa mstari na mipira ya maji imelazwa kwa ajili ya umwagiliaji, mkulima anaweka vizuri mipira ya maji, kilimo kinachomsaidia kupata chakula na kuuza ili kupata kipato.

Wakulima wanalima shamba kwa kutumia trekta, wanafanya maandalizi ya kupanda mazao. Sehemu ya eneo tayari limepandwa mbegu, kilimo kinachowasaidia kupata chakula, na kuuza kwa ajili ya kupata mapato.

Mkulima anatumia mashine kutifua shamba. Ni maandalizi kwa ajili ya kuotesha mbegu, mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna pamoja na kumwagilia.

Mkulima anatumia trekta kufyeka nyasi shambani na kuzikusanya, linaandaliwa kwa ajili ya kulimwa na kupandwa mbegu. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna na kumwagilia.

Mkulima anatumia mashine kutifua shamba, ni maandalizi kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine za kilimo husaidia kutumia muda mfupi kufanya kazi katika eneo kubwa, na kupunguza gharama za kutumia wafanyakazi wengi.

Mbogamboga zimepandwa katika vishimo vidogovidogo vilivyotobolewa kwenye mabomba mapana yaliyounganishiwa mifumo maalumuya kusambaza virutubisho na maji. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna pamoja na kumwagilia.

Shamba kubwa limefwekwa kwa kutumia mashine. Ni maandalizi ya kulimwa na kupandwa mazao, mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao kupalilia, kulimia, kuvuna na kumwagilia.

Mbogamboga zimepandwa katika bustani, imefungwa mashine maalum inayotumika kwa ajili ya kumwagilia, mashime za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna na hata kumwagilia.

Mkulima anatumia trekta kwa ajili ya kusawazisha shamba lake ili aweze kupanda mazao. Mashine ya kilimo inasaidia kupunguza gharama za kutumia wafanyakazi wengi, pamoja na kufanya kazi katika eneo kubwa kwa mda mfupi.

Mkulima anapalilia shamba kwa kutumia mashine, amepanda mbogamboga kwa mstari. Mashine za kilimo hutumika katika kupanda mazao, kupalilia, kulimia, kuvuna pamoja na kumwagilia.

Mkulima anapanda mbogamboga katika sehemu ya shamba kubwa, anatumia mashine ya kilimo kwaajili ya kutifua na kupanda, inamrahisishia kupunguza gharama kwakutumia wafanyakazi wengi shambani.

Sehemu ya shamba kubwa inafwekwa nyasi kwa kutumia Trekta matumizi ya mashine ya kilimo inamsaidia mkulima kuongeza ufanisi kupunguza ghalama za kutumia wafanyakazi wengi na kufanya kazi kwenye eneo kubwa kwa muda mfupi.

Mkulima anatumia mashine kulima shamba lake. Ni maandalizi kwaajili ya kupanda mbegu, mashine husaidia kupunguza gharama za kutumia wafanyakazi wengi, lakini pia husaidia kufanya kazi katika eneo kubwa kwa muda mfupi.

Mkulima anatumia trekta kufyeka nyasi kwenye shambani kubwa, matumizi ya mashine za kilimo zinasaidia kuongeza ufanisi kupunguza gharama za kutumia wafanyakazi wengi na kufanya kazi kwenye eneo kubwa kwa muda mfupi.

Shamba linalimwa kwa kutumia trekta, Ni maandalizi kwa ajili ya kupanda mbegu. Matumizi ya mashine za kilimo inasaidia kupunguza gharama za kutumia wafanyakazi wengi. Hutumika kufanya kazi sehemu kubwa kwa muda mfupi

Mkulima analima shamba kubwa kwa kutumia trekta. Ni maandalizi kwa ajili ya kupanda mbegu. Matumizi ya mashine za kilimo zinamsaidia kwa ajili ya kupunguza gharama kubwa ya kutumia wafanyakazi wengi.

Samaki wanafugwa ndani ya bwawa, pamewekwa mipira kwa ajili ya kuingiza maji, limefunikwa sehemu ya juu ilikuzuia uchafu kupita. Ufugaji wa samaki unaweza kufanyika kwenye mabwawa, visima, matanki, kwa ajili ya chakula au biashara.

Samaki wanafugwa katika bwawa kubwa lililotengenezwa, wafugaji wanavua kwa kutumia nyavu walizozitandaza. Wanaweza kutumika kwa ajili ya chakula na kuuza ili kupata kipato.

Samaki na dagaa wanafugwa ndani ya bwawa, pameota majani na nyasi. Ufugaji wa samaki unahusisha kuwakuza, kwenye mabwawa, visima, matenki kwa ajili ya chakula au kibiashara.

Mahindi yamejazwa kwenye mifuko aina ya viroba, na kupangiliwa kwenye eneo la wazi kwa ajili ya kuuzwa. Yameachwa wazi kwa juu ili wateja waweze kuona vizuri, na kuchagua ili kununua. Bidhaa za chakula zinaweza kuwa zimechakatwa au hazijachakatwa, ambapo unaweza kutumia kama chakula au kinywaji kwa binadamu.

Dukani panauzwa mahindi, choroko, maharage, ulezi, mihogo pamoja na unga uliosagwa kutokana na nafaka mbalimbali. Bidhaa za chakula zinaweza kuwa zimechakatwa au hazijachakatwa, ambapo huweza kutumika kama chakula au kinywaji kwa binadamu.

Wakulima wawili wanaume wamepeanda miche ya mimea inayotumika kuoteshwa kwenye misitu, ipo kwenye viriba na wanamwagilia kwa kutumia mpira wa maji. Eneo ni la wazi na linamwanga wa kutosha.

Msitu wenye nyasi fupi na ndefu zilizosongamana, pamoja na miti mikubwa na midogo. Ni eneo ambalo linaweza kutumiwa na wanyama mbalimbali kama makazi. Baadhi ya mimea, inaweza kutumika kama dawa za asili.

Miti mikubwa na midogo, nyasi fupi na ndefu zimeota msituni, katikati umepita mto unaopitisha maji machache. Baadhi ya mimea inaweza kutumika kama dawa za asili.

Msitu ulio na aina mbalimbali za miti mikubwa na midogo, nyasi, milima pamoja na mabonde. Watu mbalimbali wanafanya utalii kuangalia mazingira. Baadhi ya mimea inaweza kutumiwa kama dawa za asili.

Mkulima amepanda miche mbalimbali kwenye viriba. Inaweza ikatumika kwa ajili ya kupandwa kwenye misitu. Iko misitu aina tofauti tofauti, ipo ya asili na ile ya kutengeneza na watu.

Mkulima amepanda miche ya aina tofauti tofauti kwenye viriba vidogo vidogo; inaweza kutumika kupandwa kwenye misitu. Ipo misitu ya asili na misitu ya kutengenezwa na binadamu.

Miche ya mimea imepandwa katika vishimo vidogo vidogo vilivyotobolewa katika mabomba yaliyounganishiwa mifumo maalumu kwa ajili ya kusambaza maji pamoja na virutubisho. Ni kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo katika upandaji wa mimea.

Mbogamboga zimepandwa kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba mapana na kupangiliwa kwenye mstari kwenye vichanja vikubwa, baadhi zimepandwa kwenye makontena makubwa yaliyoko chini ya ma bomba, kilimo cha kisasa kisichohusisha udongo, bali virutubisho na maji .

Mkulima amelima mchicha katika vitalu vidogovidogo alivyoviweka shambani. Eneo lina mwanga wa kutosha na limefunikwa kwa juu na pembeni ili kuzuia wadudu waharibifu pamoja na mionzi mikali ya jua kupita. Ni kilimo cha kisasa kisichotumia udongo bali virutubisho na maji.

Mbogamboga zimepandwa katika viriba na kuwekwa kwenye kontena kubwa lililounganishwa na kontena dogo lililofungiwa mipira kwa ajili ya kusambaza virutubisho na maji, ni kilimo cha kisasa kisichotumia udongo.

Miche ya mimea imepandwa katika mashimo yaliyotobolewa, katika mabomba mapana yaliyounganishwa mifumo maalumu ya kusambaza, maji pamoja na virutubisho. Ni kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo, katika upandaji wa mazao.

Mabomba makubwa kwa madogo, yamewekwa vishimo vidogovidogo kwa ajili ya kupandia mbogamboga, yamesimamishwa kwenye eneo la wazi kwa ajili ya kuuzwa. Hutumika mahususi kwa ajili ya kilimo cha kisasa, kinachotumia virutubisho na maji bila ya udongo.

Mbogamboga zimepandwa katika kontena ndefu zilizowekwa vitobo vidogovidogo kwa pembeni, kisha kudumbukizwa kwenye bwawa dogo lililotengenezwa na kuwekewa mifumo ya maji. Ni kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho na maji bila ya udongo.

Mboga mboga zimepandwa kwenye mapipa ya mabeseni na kwenye mipira iliyotobolewa vitobo vidogo vidogo na kutengenezewa mifumo ya kupitisha virutubisho pamoja na maji. Ni kilimo cha kisasa kisichohusisha udongo.

Mbogamboga zimepandwa katika vishimo vidogo vidogo vilivyotobolewa kwenye mabomba. Mfumo wa kusambaza virutubisho na maji umetengezwa kutoa kwenye ndoo na kuelekezwa kwenye mabomba, kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo.

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa katika mashimo, yaliyopo kwenye mabomba yaliyowekewa mifumo ya kusambaza virutubisho pamoja na maji. Kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo.

Mbogamboga zimepandwa kwenye vishimo vidogo vidogo vilivyotobolewa kwenye mabomba mapana, na kutengenezewa mifumo ya kusambaza virutubisho na maji. Kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo.

Mbogamboga zimepandwa kwenye vishimo vidogo vidogo vilivyotobolewa kwenye mabomba yaliyolazwa, na kupangiliwa kwa mstari juu ya vichanja vikubwa. Ni kilimo cha kisasa kinachotegemea virutubisho na maji, bila ya udongo.

Mbogamboga zimepandwa kwenye vishimo vidogo vidogo vilivyotengenezwa kwenye mabomba na kupangiliwa kwa mstari kwenye ngazi-ngazi zilizotengenezwa kwa mbao. Kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo bali virutubisho na maji.

Mboga mboga zimepandwa kwenye vishimo vidogovidogo vilivyotengenezwa kwenye mabomba yaliyopangiliwa kwa ngazingazi shambani. Mkulima ametembelea eneo lake. Ni kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho na maji bila kutumia udongo.

Mbogamboga zimepandwa kwenye vishimo vidogovidogo vilivyotobolewa kwenye mabomba, yaliyowekwa juu ya mbao zilizochomekwa kwenye ardhi. Kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho na maji pasipokuwa na udongo.

Mbogamboga za aina mbalimbali zimepandwa katika vishimo vidogovidogo ,vilivyotengenezwa kwenye mabomba na kuwekewa mfumo wa kusambaza maji pamoja na virutubisho. Mabomba yamepangwa kwa mstari juu ya chuma zilizochomekwa kwenye ardhi, ni kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo.

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa katika vishimo vidogo vidogo vilivyopo katika mabomba. Eneo kubwa la wazi na jua linaelekea kuzama, kumetengenezwa vichanja kwa chuma ambapo mabomba yamelazwa juu yake. Kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho na maji pasipo udongo.

Aina mbalimbali za mboga mboga zimepandwa katika vishimo vidogo vidogo, vilivyopo katika mabomba. Vimetengenezwa vichanja vikubwa vya mbao na mabomba yamelazwa juu yake kwa mstari. Ni kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho pasipo udongo.

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa katika vishimo vidogovidogo, vilivyotobolewa katika mabomba mapana na kuwekewa mifumo ya kusambaza virutubisho pamoja na maji. Kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo.

Maharage yamepandwa kisasa kwenye mistari iliyonyooka, zimefungwa kamba juu yake ili kuyasaidia kuweza kusambaa vizuri, wakulima wanapita kuyakagua. Kilimo kinachotumia virutubisho na maji badala ya udongo.

Mboga mboga zimepandwa kwenye matundu yaliyotobolewa katika mabomba mapana na kuwekewa mifumo ya kusambaza virutubisho pamoja na maji, uko mwanga wa kutosha, ni kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo.

Mbogamboga zimepandwa kwenye vitaluu vya juu vilivyowekewa mifumo maalumu ya kusambaza virutubisho na maji. Eneo limewekewa uzio na kufunikwa kwa juu. Ni kilimo kisichotegemea udongo katika upandaji wa mimea.

Miche ya mimea imepandwa kwa mstari na katika matuta, mipira ya maji imelazwa pembeni mwa miti kwa ajili ya umwagiliaji. Eneo limefunikwa kwa juu na pembeni kwa ajili ya kuzuia mionzi mikali ya jua, pamoja na wadudu waharibifu kupita. Kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali duniani.

Mkulima amesimama shambani amepanda mazao mbalimbali kwa mistari na kwenye matuta. Eneo limefunikwa kwa juu na pembeni ili kuzuia mionzi mikali ya jua, pamoja na wadudu waharibifu kupita. Kilimo cha viwanda hulimwa kwa wingi, kwa ajili ya kuuza nchi mbalimbali duniani.

Migomba imepandwa kwa msongamano katika sehemu ya shamba kubwa, haijazaa ndizi, eneo limezungushiwa uzio wa nyavu. Kilimo cha viwanda, hulimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali.

Wakulima wawili wanawake wanavuna mazao shambani na kuyaweka kwenye kikapu walichofungia mgongoni. Kilimo cha viwanda huwa ni mahususi ya kulima kwa wingi na kuuza mazao katika maeneo mbalimbali duniani.

Uyoga umepandwa katika shamba lililofunikwa kwa juu na pembeni ili kuzuia mionzi mikali ya jua kupita, pamoja na wadudu waharibifu. Kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza, katika nchi mbalimbali duniani.

Uyoga umepandwa katika shamba lililofunikwa kwa juu na pembeni, ili kuzuia wadudu waharibifu pamoja mionzi makali ya jua kupita. Kilimo cha viwanda huwa ni kwa madhumuni ya kuuza katika nchi mbalimbali duniani.

Nyanya zimepandwa kwa mstari shambani, nguzo zimesimamishwa na kuonganishwa fito kwa juu yake, kisha mkulima anazitumia kufunga kamba zilizounganishwa kwenye nyanya ili kuzipa usaidizi zisianguke. Kilimo cha viwanda hulimwa kwa wingi kwa madhumuni ya kuuza mazao nchi mbalimbali duniani.

Mkulima analima shamba kwa kutumia trekta, ni maandalizi kwa ajili ya upandaji wa mbegu. Kilimo cha viwanda kinatumika mahususi kwa kulima mazao mengi, na kuyauza katika nchi mbalimbali duniani.

Ng'ombe wengi wanafugwa kisasa ndani ya zizi kubwa. Zimetengenezwa chuma zilizowatengenisha na wamewekewa sehemu ya chakula. Kilimo cha viwanda hulimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza nchi mbalimbali duniani.

Wafanyakazi kiwandani, wanaziweka nyanya kwenye vifungashio na kuzipangilia kwenye reli inayozipeleka eneo la kulifunika tayari kwa kuipeleka sokoni. Kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza mazao kwenye nchi mbalimbali duniani.

Mbogamboga zimepandwa shambani. Zimeota vizuri, zimestawi na zinavutia wateja. Kilimo cha viwanda kinahusika na kulima mazao mengi, kwa madhumuni ya kuuza katika nchi mbalimbali duniani.

Nyanya zimepandwa katika shamba lililo funikwa kwa juu na pembeni, zimezaa kwa wingi lakini bado hazija iva, mkulima amesimama shambani na amezifungia kamba zilizo nin’ginizwa kwa juu ili kuzipa usaidizi zisianguke, kilimo cha viwanda ni kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbali mbali duniani.

Wafanyakazi wa kiwandani, wanaweka nyanya kwenye vifungashio. Wamesimama wamevaa makoti ya bluu, na kofia nyepesi kichwani. Kilimo cha viwanda, ni mahususi kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali.

Nyanya zimelimwa kisasa kwa mistari iliyonyooka katika shamba lililofunikwa kwa juu na pembeni, upo mwanga wa kutosha zimestawi na tayari zimezaa kwa wingi. Kilimo cha viwanda ni kwaajili ya kuzalisha kwa wingi na kuuza kwenye nchi mbalimbali.

Ng'ombe wanafugwa katika banda lililotengenezwa kisasa kwa chuma, mbele kumetengenezwa maalumu kwa ajili ya kuwawekea chakula chao. Kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza bidhaa katika nchi mbalimbali duniani.

Ndizi zimelimwa katika sehemu ya shamba kubwa zimekomaa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa kwenye mauzo, zimepandwa kwa mstari na zimewekewa miti kwa ajili ya kuzipa usaidizi zisidondoke, kilimo cha viwanda ambacho hulimwa kwa madhumuni ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali .

Mazao mbalimbali yamepandwa katika shamba kubwa. Pembezoni ipo miti mikubwa pamoja na makazi ya watu. Kilimo cha viwanda hulimwa mahususi kwa ajili ya kuuza mazao kwenye nchi mbalimbali.

Vifaranga vya kuku vinafugwa katika banda ni vingi na vimewekewa vyombo vya maji pamoja na chakula. Ni eneo linalotumika kuwakuzia kwa muda kisha kuwapeleka kwenye mabanda mengine lina mwanga wa kutosha.

Kuku wa kisasa wanafugwa katika banda kubwa, pametengenezewa chuma ambazo zimetumika kwa ajili ya kuning'iniza vyombo vya chakula pamoja na maji, taa zimewashwa na zinatoa mwanga wa kutosha, kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali duniani.

Mahindi yamepandwa kwa mstari ulionyooka katika shamba kubwa, tayari yameota na yamestawi vizuri. Kilimo cha viwanda ni cha kisasa kinachozalisha kwa wingi, kwaajili ya kuuza katika nchi mbalimbali duniani.

Mkulima amevuna zao la mpunga shambani kwa kutumia mashine. Anaweka kwenye gari lingine kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni. Kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza kwenye nchi mbalimbali duniani.

Sehemu ya eneo la shamba iliyofunikwa kwa juu na pembeni ili kuzuia mionzi mikali ya jua na wadudu waharibifu kuingia pamepandwa mimea mbalimbali, kilimo cha viwanda kinahusika na uzalishaji mkubwa wa mazao na kuuza katika nchi mbalimbali duniani .

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa katika shamba kubwa, zimestawi na kuna barabara ya kupita kwenye eneo la shamba, kilimo cha viwanda ni mahususi kwa ajili ya kuuza kwenye nchi mbalimbali duniani.

Shamba limetengenezwa kisasa kwa kufunikwa juu na pembeni kwajili ya kuzuia mionzi mikali ya jua kupita pamoja na wadudu waharibifu. Kilimo cha viwanda, ni kwaajili ya kuzalisha kwa wingi na kuuza kwenye nchi malimbali duniani.

Kuku wa kisasa wanafugwa katika banda kubwa. Pametengenezwa mifumo ya maji yanayopita kwenye mabomba marefu, na vyombo vimewekwa vya chakula na kuning'inizwa kwenye chuma refu zilizotengenezwa. Taa zinatoa mwanga wa kutosha na zinasaidia banda kuwa na joto. Kilimo cha viwanda kinatumika na wakulima pamoja na wafugaji, kuuza mazao katika nchi mbalimbali.

Nyanya zimepangwa kwenye matenga na kupangiliwa kwenye reli inayo zisukuma na kuelekea sehemu ya kuzifunika vizuri kwa ajili ya kuzisafirisha na kuziuza kwenye nchi mbalimbali. Baadhi ni mbichi na nyingine zimeiva. Kilimo cha viwanda ni kwa ajili ya kuuza mazao kwenye nchi tofauti tofauti.

Ufugaji mkubwa wa ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa ndani ya banda kubwa lililojengwa kisasa, na kuwekewa visehemu tofauti tofauti kwaajili ya malisho yao, huku wakimulikiwa na taa.

Mbogamboga zimepandwa kisasa ndani ya bustani, zimezungushiwa uzio maalumu na kufunikwa kwa juu ili kuzuia mwanga mkali wa jua, pamoja na wadudu waharibifu kupita. kilimo cha viwanda ni mahususi kwaajili ya kuuza mazao kwenye nchi mbalimbali.

Kuku wa kisasa wanafugwa katika banda kubwa, pamefunikwa kwa juu na pembeni na kwa chini pameachwa uwazi ulioekewa nyavu kwa ajili ya kuruhusa hewa kupita na kupata mwanga vizuri. Pametengenezwa mifumo ya mabomba ya kuwaekea maji pamoja na mifumo ya kuneng'eneza vyombo ya chakula. Kilimo cha viwanda ni kwa ajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali.

Mananasi yamelimwa katika shamba kubwa, yamekomaa, yamestawi na yapo karibuni kuvunwa. Ni mchana jua linawaka na zipo barabara za kupita, kilimo cha viwanda ni mahususi kwaajili ya kuuza mazao katika nchi mbalimbali.

Shamba kubwa limelimwa na limetengenezewa matuta kwa ajili ya kupanda mazao. Bomba kubwa limewekwa shambani na maji yanatoka kwa ajili ya umwagiliaji, mifumo ya umwagiliaji hutengenezwa na inasaidia kupanda mazao wakati wowote bila kutegemea mvua.

Miche ya mazao imepandwa shambani. Mipira ya maji imelazwa pembeni ya miche kwa ajili ya umwagiliaji. Mifumo ya umwagiliaji humsaidia mkulima kupanda mazao yake wakati wowote bila ya kutegemea mvua.

Mbogamboga zimepandwa kwa mstari shambani, mabomba ya maji yamewekwa kati ya mstari na mstari kwa ajili ya umwagiliaji, mifumo ya umwagiliaji husaidia kupanda mazao wakati wowote shambani bila ya kutegemea mvua.

Mimea imepandwa kwa mstari mifupi katika sehemu ya shamba, mipira ya maji imelazwa pembeni mwa mazao, kwa ajili ya umwagiliaji, mfumo ya umwagiliaji humsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila kutegemea mvua.

Mbogamboga zimepandwa kwenye bustani zilizotengenezwa shambani, mipira ya maji imelazwa pembezoni kwaajili ya umwagiliaji mifumo ya umwagiliaji, inamsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila ya kutegemea mvua.

Aina mbalimbali za mbogamboga zimepandwa katika sehemu ya shamba, mipira ya maji imelazwa chini na kusambazwa kwaajili ya kuweka mifumo ya umwagiliaji, ni mifumo inayomsaidia mkulima kutokutegemea mvua na mazao yanastawi.

Mboga mboga zimepandwa kwenye matuta na kwa mistari iliyonyooka, mabomba ya maji yamelazwa pembeni ya matuta kwa ajili ya umwagiliaji , mfumo wa umwagiliaji ni muhimu kwani husaidia kupanda mazao wakati wowote bila ya kutegemea mvua.

Mabomba ya maji yamelazwa katika bustani kwa ajili ya umwagiliaji, mifumo ya umwagiliaji inamsaidia mkulima kuweza kupanda mazao kwa muda wowote bila kutegemea mvua.

Matuta mapana yametengenezwa katika sehemu ya shamba, kwa ajili ya kupanda mazao, mipira ya maji imelazwa juu yake kwa ajili ya umwagiliaji. Mifumo ya umwagiliaji inamsaidia mkulima kupanda mazao wakati wowote bila kutegemea mvua.

Eneo lililo na mwamba, milima, mabonde na sehemu tambarare. Mandhari yenye nyasi kavu na miti michache. Watu wawili wanatembelea mazingira. Hakuna makazi ya watu yaliolizunguka.

Mandhari yenye ukijani, nyasi fupi, miti mikubwa na midogo, eneo lenye muinuko na tambarare, sehemu ya eneo imefyekwa nyasi na linatumika kwa matumizi mbalimbali.

Mandhari iloyo na miti mikubwa na midogo nyasi fupi na ndefu. Jua linaelekea kuzama eneo lenye bwawa la maji, na sehemu ya tambarale kumejengwa kibanda kilichoezekwa nyasi kavu kwa ajili ya watu kupumzikia.

Mandhari yenye nyasi za kijani, miti mikubwa na midogo eneo lililo na milima miinuko, mabonde na sehemu tambarare. Hakuna makazi ya watu yaliyolizunguka wala barabara zinazopita.

Eneo lenye mwinuko, milima na mabonde madhari yenye nyasi kavu na fupi. Ipo barabara ya watembea kwa miguu na magari, hakuna makazi ya watu yaliolizunguka .

Mandhari yenye nyasi kavu fupi na ndefu miti midogo, eneo liliozungukwa na milima, miamba na mabonde. Hakuna barabara za kupita wala makazi ya watu yaliyo lizunguka.

Mandhari yenye nyasi za kijani, miti mifupi na mirefu, eneo tambarare lenye baadhi ya wanyama, makazi ya watu yenye baadhi ya majengo marefu kwa pembezoni.

Mandhari yenye nyasi fupi na ndefu za kijani miti mikubwa na midogo eneo lililo zungukwa na milima Mabonde na sehemu tambarare hakuna shughuli za kilimo zinazofanyika wala makazi ya watu.

Eneo lenye milima, mabonde na sehemu tambarare. Mandhari yenye nyasi za kijani zilizo fupi na ndefu, miti mikubwa na midogo. Hakuna makazi ya watu yaliyolizunguka.

Mandhari yenye nyasi fupi ndefu na miti ya kijani. Mvua imenyesha kwa wingi na maji yanapita kwa wingi katikati ya barabara na kwenye mimea, eneo lililo na mwinuko na sehemu tambarare.

Mandhari yenye ukijani, miti, nyasi, pamoja na mazao yaliyopandwa. Eneo lenye milima, mabonde na sehemu tambarare. Eneo limefyekwa na mkulima kwa ajili ya kupanda mazao.

Mandhari yenye nyasi nyingi za kijani pamoja na miti mikubwa. Eneo kubwa lililotambalale lisilokuwa na milima wala mabonde, hakuna makazi ya watu waliyolizunguka wala barabara.

Mandhari yenye ukijani, miti mikubwa na midogo, nyasi fupi na ndefu, eneo tambarare lina mto. Ni jioni, jua linaenda kuzama, hapajazungukwa na makazi ya watu.

Mandhari yenye ukijani, miti ya aina mbalimbali pamoja na nyasi, eneo lililozungukwa na milima, mabonde na sehemu tambarale, ni jioni na jua linaelekea kuzama. Hakuna barabara za watembea kwa miguu wala vyombo vya usafiri kupita.

Bwawa la maji likiwa limezungukwa na milima, mabonde na sehemu tambarare. Mandhari iliyo na miti midogo, nyasi pamoja na mawe. Eneo ambalo hakuna makazi ya watu wala shughuli za kilimo zinazofanyika mahali hapo.

Eneo lililo na muinuko mkubwa pamoja na mabonde, ni mandhari nzuri yenye ukijani, miti ya aina mbalimbali na baadhi ni ya matunda pamoja na nyasi fupi, nyumba zimejengwa mbalimbali na zipo barabara za kupita.

Mandhali yenye ukame nyasi fupi na kavu pamoja na miti mikubwa na midogo, ni mchana jua ni kali eneo ni tambalale na halijazungukwa na makazi ya watu, miti mkubwa inaweza kutumiwa kwa kivuli kwa wanyama pori.

Mandhari yenye ukijani iliyo na milima na mabonde. Ni eneo lililozungukwa na miti mingi pamoja na nyasi fupi. Hakuna makazi ya watu yalilolizunguka. Baadhi ya miti inaweza kutumika kwa ajili ya dawa za asili.

Eneo lililo tambarare na pembezoni limezungukwa na milima, mandhari yenye ukijani, miti, na nyasi fupi. Hakuna makazi ya watu yaliyolizunguka, na zipo barabara za kupita, vyombo mbalimbali vya usafiri, na watu pia.

Eneo lenye milima, mabonde na sehemu tambarare. Mandhari yenye ukijani, miti mirefu na nyasi fupi. Yapo makazi ya watu kwenye eneo tambarare na baadhi kumepandwa mazao ya kilimo. Barabara imetengenezwa kwa ajili ya kupita vyombo vya usafiri na watu pia.

Eneo lenye mto mkubwa unaopitisha maji, nyasi fupi na ndefu pamoja na miti mikubwa na midogo, eneo lenye ukijani iliyotambarare pamoja na mabonde hapana makazi ya watu yaliyolizunguka.

Wafugaji wa nyuki wamevaa mavazi maalumu: kofia, viatu, pamoja na glovu; kwa ajili ya kujikinga wasing'atwe na nyuki wanapoenda kuvuna asali. Ufugaji ni mchakato wa kukuza wanyama kwa madhumuni mbalimbali kama kupata chakula, usafiri, na kuuza ili kupata kipato.

Mbuzi wanafugwa katika zizi lililotengenezwa kwa mbao, wametengenezewa sehemu maalumu ya kuwekewa chakula. Ufugaji ni mchakato wa kukuza wanyama kwa madhumuni mbalimbali kama kupata chakula, usafiri na kuuza ili kupata kipato.

Mzinga wa nyuki umefunguliwa na wafugaji wako tayari kwa kuvuna asali, wamevalia mavazi maalumu na vifaa vingine ili wasiweze kung'atwa; nyuki wametoka nje na tayari wamedhibitiwa.

Vifaranga wa kuku wa kisasa wanafugwa ndani ya banda, wamewekewa vyombo maalumu kwa ajili ya maji na chakula. Pamefungwa taa zinazowasaidia kuona vizuri pamoja na kupata joto.

Kuku wa kienyeji wanafugwa katika banda la wazi lililozungushiwa wavu, wafugaji wawili wanawarushia chakula. Vipo vyombo maalumu vilivyowekwa kwa ajili ya kuwekea maji na chakula.

Kuku wanafungwa katika banda maalumu lililotengenezewa eneo la kuwekea chakula pamoja na mipira inayosambaza maji, eneo linalo taa zinazotoa mwanga wa kutosha wafugaji wawili wanatembelea kuku.

Ndege aina ya kuku wanafugwa katika banda lililotengenezwa kwa mabati. Chini pamewekwa pumba za mpunga na chombo cha maji kimening'inizwa kwenye chuma. Mfugaji anaweza kuwatumia kwa ajili ya chakula au kuuza kwa ajili ya kupata kipato.

Mfugaji anakatiakatia kuku tikitiki maji wakiwa nje ya banda wametaga mayai mengi, ameyakusanya na ameyapangilia kwenye vyombo maalumu, upo mpira unaopitisha maji kwa ajili ya kupeleka kwenye banda

Bata wenye ukubwa na rangi tofauti tofauti wanafugwa, mfugaji ametengeneza kishimo kidogo na amwawekea maji ya kunywa, vipo vyombo vya chakula; amewatengenezea banda la chakula.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni il kuzuia unyevu na wadudu waharibifu kupita juu yake kumewekwa picha, jina, pamoja na kiasi. Kilimo cha mbegu hulimwa kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Muuzaji amesimama ndani ya duka anauza aina mbalimbali za mbegu, zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti na kupangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi na mezani. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za miche ya mimea imepandwa katika makontena. Eneo lina mwanga wa kutosha na limefunikwa kwa juu na pembeni. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mahindi yamepandwa kwa mistari iliyonyooka, katika shamba kubwa. Nyasi zimeondolewa katikati ya mistari na yamestawi vizuri. Kilimo cha mbegu kinalimwa kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za nafaka zimewekwa kwenye viroba na kuwachwa wazi dukani kwa ajili ya kuuzwa. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mimea zimepandwa kwa mstari kwenye matuta, mipirra ya maji imelazwa pembeni ya miche kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mbegu za mbogamboga zimepandwa shambani, zimetenganishwa na nondo kati ya shina na shina. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga, zimehifadhiwa katika kifungashio cha kopo kwa ajili ya kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni ili kizuia wadudu waharibifu pamoja na unyevu kupita. Juu yake pamewekwa picha pamoja na jina. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mimea imepandwa katika makopo na kupangiliwa kwa mstari shambani. Eneo limefunikwa kwa juu na pembeni na lina mwanga wa kutosha. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Wakulima wameweka mbegu za mahindi juu ya kichanja kilichotengenezwa kwa chuma, ni maandalizi kwa ajili ya kupanda ama kuziuza. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za nafaka zimewekwa kwenye sahani, na kupangiliwa mezani kwenye eneo la wazi kwa ajili ya kuziuza. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumuni ya kuziandaa, na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha Nailoni ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita juu yake pamewekwa picha, jina pamoja na kiasi. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwaajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mimea imepandwa katika makopo na kuwekwa katika kontena kubwa, pamewekwa vioo na kuna mwanga wa kutosha, kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za mbogamboga, zimewekwa katika vifungashio vya nailoni ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumini ya kuzindaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za nyanya zimewekwa katika kifungasho cha nailoni ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita; juu yake kumewekwa picha, jina, pamoja na kiasi. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mbegu za mimea, imepandwa katika viriba na kupangiliwa kwenye kontena kubwa lililotengenezwa. Kilimo cha mbegu huwa ni kwa madhumuni ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni ilikuzuia wadudu waharibifu pamoja na unyevu kupita, juu yake pamewekwa picha pamoja na jina. Kilimo cha mbegu huwa ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za mazao zimepandwa katika vikopo vidogo vidogo na kupangiliwa mezani, eneo ni dogo na lina mwanga wa kutosha, ukulima wa mbegu ni mahususi kwaajili ya kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mahindi na maharage zimewekwa kwenye vifungashio na kufungwa kwa juu. Nje ya kifungashio kumeandikwa jina pamoja na kiasi. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbogamboga, zimepandwa kwa mistari katika sehemu ya shamba kubwa. Mipira ya maji imelazwa pembezoni mwa mbogamboga kwa ajili ya umwagilaji. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za mboga zimewekwa katika vifungashio vya nailoni ili kizuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita . Juu yake pameandikwa picha pameandikwa jina pamoja na kiasi , kilimo Cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuandaa na kuuzia wakulima wengine .

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni ili zisiharibiwe na wadudu waharibifu pamoja na kupata unyevu, juu ya kifungashio pameandikwa jina pamoja na kiasi, kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbogamboga zimepandwa kwa mistari iliyonyooka katika shamba lililofunikwa kwa juu na pembeni, na lina mwanga wa kutosha. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuandaa mbegu za kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya nyanya imepandwa kwenye ndoo mbalimbali, ni maandalizi ya kuandaa kwaajili ya kupeleka kwenye mashamba makubwa, kilimo cha mbegu ni mahususi kwa kuwauzia wakulima wengine.

Miche ya mimea imepandwa kwa mistari katika sehemu yaa shamba kubwa, pameachwa nafasi kati ya shina na shina ili ziweze kuota vizuri. Mabomba ya maji yamelazwa pembezoni mwa miche kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo. cha mbegu, ni mahususi kwa ajili ya kuandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimehifadhiwa kwenye vifungashio vya nailoni, pamoja na kopo, kisha kuwekwa kwenye maboksi, juu ya vifungashio kumewekwa picha, jina, pamoja na kiasi. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu za mbogamboga, zimewekwa kwenye vifungashio vya nailoni, ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita. Juu ya kifungashio kumewekwa picha kumeandikwa jina, kiasi pamoja na matumizi.

Mbegu za aina mbalimbali za mbogamboga, zimewekwa katika vifungashio vya nailoni, ili kuzuia unyevu pamoja na wadudu waharibifu kupita, juu ya kifungashio, kumewekwa picha pamoja na jina. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwaajili ya kuandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Mbegu za mbogamboga zimewekwa katika kifungashio cha nailoni ili zisipate unyevu na kuharibiwa na wadudu waharibifu. Juu ya kifungashio ipo picha, jina pamoja na kiasi. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuziandaa na kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu zimepandwa katika viriba vidogo vidogo, eneo lina mwanga wa kutosha wa kuweza kuzisaidia ziweze kustawi vizuri, ukulima wa mbegu ni mahususi kwaajili ya kuwauzia wakulima wengine.

Aina mbalimbali za mbegu zimepandwa katika vikontena vidogo, eneo limefunikwa kwa juu na pembeni ili kuzuia mionzi mikali ya jua kupita, pamoja na wadudu waharibifu. Kilimo cha mbegu ni mahususi kwa ajili ya kuwauzia wakulima wengine.

Mabanda kwa ajili ya kufugia mbwa yametengenezwa na kuwekwa sehemu ya wazi ili kuuzwa. Yametengenezwa kwa mbao na kuwekwa milango na vidirisha kwa ajili ya kupitisha hewa. Daktari wa mifugo hutibu wanyama na kutoa ushauri kwa wafugaji.

Mbwa wanafugwa na kila mmoja ametengenezewa banda lake kwa wavu. Daktari wa mifugo anahusika katika kutoa aina mbalimbali za matibabu na kutoa ushauri kwa wafugaji.

Mbwa wawili wamekaa kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao na kuwekwa bati juu na mbele kuna uwazi, wamewekewa kapeti ni sehemu ambayo wanaitumia kwa ajili ya kupumzika, daktari wa mifugo anahusika na kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama pamoja na kutoa ushauri.

Nyoka mkubwa amejisokota na kujipunzisha kwenye eneo lake, wanyama pori hawafugwi na binadamu, huishi katika mazingira yao ya asili kama misituni, nyika, jangwani na baharini. Pia wanajitegemea kwa chakula malazi na mahitaji mengine.

Wanyama tembo wapo katika eneo la wazi na watu pamoja na wanafunzi wamesimama pembezoni wakiwaangalia, wanyamapori hawafugwi na binadamu huishi katika mazingira yao ya asili kama: misituni, nyika pamoja na baharini pia wanajitegemea kwa chakula ,malazi na mahitaji mengine.

Ndege wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi mmoja anatua kwenye maji na mwingine amesimama pembeni, Wanyamapori hawafugwi na binadamu huishi katika mazingira yao ya asili kama misituni, nyika, jangwani pamoja na baharini, Pia wanajitegemea kwa chakula, malazi na mahitaji mengine.

Ndege amesimama juu ya tawi la mti na anaangalia mazingira wanyama pori hawafugwi na binadamu bali huishi katika mazingira yao ya asili na wanajitegemea kwa chakula, malazi, pamoja na mahitaji mengine.